Picha inaonyesha rundo la noti za shilingi moja sufuri sufuri sufuri za Kenya zikiwa zimetandazwa. Noti hizi zina rangi ya kahawia na zina picha ya simba ambayo ni ishara ya Kenya.

Picha hii inaonyesha soko la wazi au eneo la wauzaji wa mboga. Kuna wanawake kadhaa wakiuza mboga za majani kama kales au spinach , zilizopangwa kwenye meza au vibanda. Eneo linaonekana kuwa limefunikwa na hema au turubai, labda kuzuia jua au mvua. Sakafu inaonekana kuwa na unyevunyevu ikionyesha huenda imekuwa mvua hivi karibuni au inamwagiliwa maji.

Picha inaonyesha mwanaume mchanga, amevaa suti nyeusi na shati nyeupe, akiegemea gari jeusi la kifahari. Anaonekana akitazama ndani ya gari au akilichunguza kwa umakini. Wamepo katika eneo la mauzo ya magari, car showroom, kwani kuna magari mengine mengi yanayoonekana nyuma. Inaashiria kuwa anaangalia au anafikiria kununua gari hilo.

Hii ni pesa ,ya nchi ya Kenya ambayo inajumlisha shilingi hamsini, shilingi mia na shilingi mia mbili, zikiwa zimeshikwa kwa mkono.

Hii ni duka ya viatu, za wanawake na ambazo kwenye regi na mtu wa muuzaji wa hiyo viatu, ambaye amesima kando ya hizo viatu.

Viatu ambazo zinatumiwa kusketi za aina mbali mbali na rangi tofauti tofauti zinaonyeshwa ama zimewekwa kwenye reli ya viatu.